Mnara mrefu wa umeme uliojengwa kwa chuma umesimama nyuma ya uzio wa waya. Nyaya zilizoninginia na kunyooka hadi sehemu fulani huenda zinasambaza umeme. Mnara huu umejengwa ndani ya shamba, shamba lililo na mahindi.

Hii ni minara ya umeme. Minara hii, imetengenezwa kwa kutumia chuma, na kupakwa rangi ya kijivu. Kuna nyaya ambazo huenda zinatumika katika usambazaji wa umeme huu, kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Huenda mja huyu, akawa ni mlezi au mganga wa wanyama. Tunamuona akikipa kijibua hiki maziwa, ishara ya kwamba labda kinaugua au kina njaa. Jambo hili linasisitiza kwamba, watu wameweza kuwapenda wanyama walio kwenye mazingira yetu.

Mchuuzi huyu, aliye na madumu ya rangi ya samawati na mengine ni ya rangi ya njano, hazingatii kuhifadhi kwa mazingira kwani maji yanayotoka kwenye bomba aliyoshikilia, yanatiririka na kumwagika chini.

Huenda somo hili la utendaji ni la kuhifadhi mazingira. Tunamwona mwalimu na wanafunzi wake wawili wa kike waliovalia sare zao za shule. Mwalimu huyu ameshikilia jembe ili kutandaza mchanga baada ya kuupanda mche wa mti, wanafunzi hawa wanaonekana kufurahishwa na jambo hili.

Wakazi wa eneo hili wanaonekana kutotilia maanani kuhifadhi kwa mazingira yetu, wametupa taka ovyoovyo. Kando ya taka hizi kuna kijito chenye maji yaliyo na rangi nyeusi. Maji haya huenda yameadhiriwa na takataka kutupwa ovyoovyo.

Katika eneo fulani, tunamuona chifu aliyeandamana na polisi wake, pamoja na wakuu wa mazingira. Wanashikilia mche, tayari kuupanda, katika shimo waliyochimba kwa kutumia sepetu. Baadaye, watamwagilia maji. Jambo hili linahamasisha upandaji wa miti, hivyo kuhifadhi mazingira.

Huenda waja hawa wakawa walimu au wakuu wa mazingira, wanafundisha kwa njia ya kufanya, jinsi ya kupanda miche, mfano wameweza kupanda mche mmoja na wanafunzi wameshikilia miche mingine, hivi wanahamasisha kuhifadhi kwa mazingira kwa kupanda miti.

Huu ni mtaa wa ovyo, tunaona nyumba zilizojengwa kwa ukaribu, na zimeweza kusongamana sana, mabati ya nyumba hizi, zimeweza kupata kutu, jambo ambalo ni hatari sana, kwani mabati haya yakiweza kumkata mtu, mtu anaweza kapata, ugonjwa wa pepopunda.

Mnyama huyu anayeitwa swara yuko katika mbuga ya wanyama, anaonekana kula au kubugia mlo wake bila wasiwasi, jambo hili ni ishara kwamba wakaazi wa eneo hili wamezingatia kuwatunza wanyama wetu wa porini.

Mbuga hili la wanyama linaonekana kuwa jirani mwa jiji, kwasababu ya majumba makubwa tunayoona kwa mbali, hivyo wakaazi wa eneo hili wanaweza kunufaika na kuona wanyama witu pasi na ugumu wowote.

Wakaazi wa eneo hili wameelewa fika jinsi ya kutunza na umuhimu wa kuhifadhi mazingira; hivi tunamwona mja ambaye ananyunyizia mti huu maji akitumia kidumu.

Karatasi au mifuko yenye maandishi ya rangi tofauti mfano kijani, samawati, njano na hata nyekundu. Inaonekana kuoshwa ili kutumiwa tena, jambo hili litasaidia kutotapakaza taka ovyo ovyo na pia kupunguza gharama.

Tunaona halaiki ya watu waliokusanyika katika eneo hili. Kando yao kuna maji machafu ambayo yanatiririka huenda ikawa ni kwasababu ya mvua. Upande ule mwingine tunaona jumba au jengo ambalo linabomolewa.

Kando ya makazi ya watu wa eneo hili kuna maji taka yaliyosimama na takataka zilizotupwa ovyoovyo, ishara ya kwamba wakaazi wa eneo hili hawazingatii kuhifadhi kwa mazingira jambo ambalo linaweza likasababisha kuzorota kwa afya kwani maji anayochota mja huyu pia si safi.

Hawa ni tembo au ndovu wachanga ambao wananyweshwa maziwa na walezi wao, waliovalia aproni za kijani kibichi. Tunawaona watalii, ukingoni, ambao wanatazama. Kutunza kwa wanyama hawa, kumepelekea watalii kuja kusoma, kuburudishwa, na hata kufurahia, kuhifadhi kwa mazingira yetu.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama tunaona wanyama kadhaa, mfano punda millia na swara wakiwa malishoni. Wanyama hawa hawana wasiwasi ishara ya kwamba wakaazi wa eneo hili wametilia maanani kuhifhadhi kwa mazingira ikiwemo wanyama pori.

Tunawaona waja wawili wa jinsia ya kike, ambao wanaonekana kuchotelea maji kwenye ndoo, na pia kwenye madumu, katikati ya nyumba hizi, kuna maji taka yaliyosimama, ishara ya kwamba, wakaazi wa eneo hili, hawajazingatia kuhifadhi kwa mazingira, hii imepelekea mtaa huu, kuwa mtaa wa ovyo.

Tuna tembo watatu na mlezi wao. Mlezi huyo anaonekana kuwatunza tembo hawa kwa umakini bila ujangili wa kuangamiza wanyama pori, hivyo anahamasisha kuja kwa watalii ambao wamefurahia wengine hata wanapiga picha.

Vijana hawa ni wanajamii, wavulana kwa wasichana, ambao wanachangia katika idara ya mazingira. Wanaonekana kuburudishwa na jambo wanaloendeleza ambalo ni kupanda miti katika sehemu hii ambayo huenda hakukuwa na miti kabisa au miti ilikatwa. Kwa kufanya hivyo wanaweza kuhifadhi au kahamasisha kuhifadhi kwa mazingira.

Huku ni shuleni, aliyevalia aproni nyeupe huenda akawa ni mwalimu, au mkuu wa mazingira, wanafunzi nao wanatazama wanayoelezewa, mwalimu huyu ameshikilia mche wa mti, tayari kuupanda, hivyo anahamasisha, kuhifadhi kwa mazingira yetu.

Nyumba hizi zinaonyesha mtaa wa ovyo, kando yake panaonekana mto uliona takataka ishara yakwamba wakaaji wa eneo hili hawazingatii usafi wa mazingira. Wengine hata wanaonekana wakisafisha mifuko yao ya kiplastiki ndani ya maji haya.

Umuhimu wa kuwatunza wanyama pori badala ya kuwangamiza, kuna manufaa kwetu kwani watalii hawa wamevutiwa na swara hawa wawili katika ziara yao ya kuzunguka kwenye msitu huu.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama, tunamuona mnyama anayefahamika kama simba akiwa ametulia bila wasiwasi. Hii ni ishara ya kwamba, wakaazi wa eneo hili hawajajihusisha na ujangili wa kuangamiza wanyama pori.

Karatasi au mifuko yenye maandishi ya rangi tofauti, tofauti; mfano kijani kibichi, samawati, nyekundu njano na pia ya kampuni tofauti, tofauti yanaonekana kurudiwa matumizi yake. Hii inasaidia kutotupa takataka ovyo, na pia kupunguza gharama za maisha.

Lori nyeupe ya kubebea taka imefungasha magunia yaliyo na takataka kupita kiasi. Tunawaona watu wawili ambao wako karibu na gunia linalomwaga takataka aina ya plastiki, karatasi, katika mazingira yetu. Jambo hili si sawa kwani inachangia katika uchafuzi wa mazingira badala ya uhifadhi wa mazingira yetu.

Wakuu wa mazingira wameungana pamoja na wakaazi wa eneo hili ili kuhamasisha faida au sababu za kupanda miti ya aina sawia. Hivyo wana miche ili kufanikisha lengo lao.

Hapa ni katika mbuga la wanyama, tunamwona ambaye mnyama anayefahamika kama pundamilia akizunguka kwa hiari, hii ni ishara ya kwamba wakaazi wa eneo hili wamezingatia kutunza wanyamapori na kubagua ujangili wa kuwa angamiza.

Binti mrembo sana, anaonyesha kutoajibika ama kutomakinika katika kuhifadhi kwa mazingiwa yetu. Hivyo basi alivyokuwa akiponda raha alisahau ama alikusudia kutupa taka zile pasipofaa na isivyofaa.

Hapa ni katika mbuga ya wanyama. Tunamwona mnyama anayefahamika kama simba. Simba huyu ameketi bila ya wasiwasi, kwani wakaazi wa eneo hili hawana ujangili wa kuwaangamiza wanyama pori. Hivyo, wanasaidia katika kuhifadhi kwa mazingira yetu.

Waja watatu wa jinsia ya kiume, wanaonekana kutumia reki kuvutia uchafu, uliomwagika ndani ya maji, na kufanya maji haya yawe maji taka. Kando yao kuna rundo la taka. Jambo hili huenda lisifue dafu kwani, wakaazi wa eneo hili wanastahili kutupa taka vyema ama inavyofaa, ili kuhifadhi mazingira.

Mnyama huyu anafahamika kama kiboko. Kiboko huyu ametunzwa kwenye mbuga la wanyama. Kuna uzio unaomzunguka ili kuzuia yeye kuvamiwa na wanyama wengine. Wakaazi wa eneo hili wamezingatia kuhifadhi kwa mazingira na wanyama walioko ndani.

Katika mbuga hii ya wanyama tunamwona mnyama anayeitwa kifaru. Mnyama huyu anazunguka pasi na wasiwasi, ishara ya kwamba wakaazi wa eneo hili wanawatunza badala ya kuwaangamiza wanyama hawa.

Katika mtaa huu wa ovyo wakaazi wa eneo hili wamechangia katika hali ya mazingira ya maeneo haya kwa sababu tunaona taka zimetupwa ovyo ovyo kuna maji taka yaliyo kando ya makazi ya watu jambo ambalo si sawa.

Kwenye mtaa huu shughuli zinaendelea kama kawaida, tunaona sehemu ya usajili ya watu na mizigo pia. Juu ya magari yetu ya umma kuna vibao vinavyoonyesha wanakoenda watu, kuna wale wanaenda kiriaini, ozaya, kisumu, kericho, nakuru, kuna wale abiria watembea kwa miguu na kadhalika.

Kwenye barabara kuu, ya umma, tunaona malori mawili, yenye rangi nyeupe, magari madogo madogo ya kibinafsi, na pia tunaona pikipiki mbili, zinazosafirisha abiria au wateja kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mojawapo ya vyombo vya umma vya usafiri. Tunaona basi, ambalo limeegeshwa barabarani, ili abiria aweze kushuka. Tunaona abiria wengine wakiwa wameketi ndani ya basi hili, ili waweze kusafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kwenye barabara hii ya umma tunaona magari mbalimbali. Kuna yale ya umma na pia yale ya kibinafsi, mfano, tuna basi hili la nicco ambalo tayari lina abiria. Wameketi tayari kusafirishwa katika sehemu tofauti tofauti.

Kati ya vyombo vya usafiri, kuna mabasi haya mawili ya umma yaliyoegeshwa barabarani. Yamepakwa rangi ya njano na samawati. Ukingo aliyesimama nje ameshikilia bango lililoandikwa nambari thelathini na tatu na sehemu mbalimbali wanakoenda watu.

Kati ya vyombo vya usafiri kuna basi hili la umma la aina ya Blessings. Basi hilo limepakwa rangi ya kijivu na pia waridi. Kuna mabango mawili ambayo yanaonyesha wanakoenda watu. Tayari kuna abiria ambao wameweza kuabiri gari hili na utingo anawashawishi abiria zaidi ili waweze kuingia.

Kati ya vyombo vya usafiri, tunaona mabasi mawili yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi. Pia tuna wapita njia au waendao kwa miguu. Katika usafiri wa umma kuna watu kadhalika ambao wanahusika kufanikisha mambo fulani; mfano tunaona utingo wawili wa jinsia ya kike, mmoja wao ameshikilia kibandiko kilichoandikwa nambari 46.

Daladala za umma zilizo na rangi na nambari za usajili tofauti tofauti zimeegeshwa barabarani, juu ya magari haya kuna mabango yanayoonyesha sehemu wanayoenda watu. Kuna wale wanaoenda Meru wengine wakienda Mauwa. Linaloenda enda Meru, linaonyesha kuwa linaweza kubeba abiria kumi tu.

Kati ya magari ya umma tunaona mabasi mawili yenye rangi tofauti. Basi moja lina rangi nyekundu na basi jingine lina rangi ya samawati. Utingo ameshikilia kibandiko kinachoonyesha wanakoenda watu, hivyo kuwachochea biria ili waweze kuliabiri basi hili.

Basi hili la uma lililopakwa rangi ya njano, na michoro na maandishi yenye rangi tofauti tofauti lina nambari ya usajiri KCZ 261 N na limeegeshwa barabarani likiwasuburia abiria zaidi ili waweze kuliabiri.

Haya ni magari ya umma, haswa mabasi. Mabasi haya ni ya rangi, na pia shirika mbalimbali. Magari haya yako mwendoni, yanaelekea sehemu mbalimbali, ili kuwasafirisha abiria wao, kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni sehemu ya umma. Tunawaona waendao kwa miguu, magari au mabasi ya umma yaliyoegeshwa barabarani. Tunawaona utingo walioshikilia vibandiko vinavyoonyesha sehemu mbalimbali wanakoenda watu.

Magari ya umma yameegeshwa barabarani. Tuna mabasi aina ya Metro Trans. Mojawapo ya basi hili lina nambari ya usajili KDA 415A. Kondakta anaonekana kuwashawishi abiria wanaoingia ndani ya gari lililiko mbele.

Basi la umma, la Enabled Shuttle lenye nambari ya usajili KCH 196B limeegeshwa barabarani, tunamwona utingo ambaye anamshawishi ama kumchochea abiria huyu aweze kupanda gari lake, pia tuna vibandiko ambavyo vinaonyesha bei na sehemu wanayoenda watu.

Basi hili la umma la Shalom lenye rangi ya samwati na maandishi yenye rangi tofauti tofauti, limeegeshwa barabarani. Nambari ya usajili ni KDM 043K . Gari hili linasubiria wateja ili kuwasafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa ni barabarani. Tunaona aina mbalimbali ya vyombo vya uma vya usafiri. Mfano, kuna mabasi ambayo ni ya aina tofauti na pia pikipiki. Vyombo hivi vyote vinaelekea upande mmoja, ila sehemu mbalimbali wanakoenda abiria.

Mabasi ya umma ya shirika mbalimbali, yameegeshwa barabarani. Mabasi haya yana madereva wao na wanawasubiria wateja ili waweze kuwasafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kati ya vyombo vya usafiri, tunaona mabasi mawili, aina ya Citi Hoppa yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi, katika usafiri wa umma, kuna watu kadha wa kadha ambao husaidia kufanyikisha shughuli hii, mfano, tunawaona, mabinti wawili, ambao, wamevalia sare, za kondakta, mmoja wao ameshikilia, bango, lilioandikwa nambari arubaini na sita.

Katika usafiri, pia watu wanaeza wakatumia magari ya umma, mfano tuna basi lenye rangi ya waridi, nambari ya usajili ya basi hii ni KCE 216B, tunamwona utingo wa gari hili, aliyevalia sare, ya rangi ya damu mzee. Katika sehemu ya nyuma ya basi hili, kuna maandishi yanayowaelekeza abiria, sehemu ambayo watatokea iwapo kutakuwa na dharura.

Kati ya vyombo vya umma vya usafiri, tunaona magari mawili ambayo yameegeshwa barabarani. Gari moja ni aina ya basi na nyingine ni aina ya matatu. Matatu hupakwa rangi nyeupe na ina mstari ambao umepakwa rangi ya njano. Basi hili nalo lina rangi nyekundu na kijani kibichi.

Kati ya magari ya umma, kuna mabasi ambayo yameegeshwa barabarani. Mabasi haya, ni ya Metro Trans, nambari ya usajili ya basi la kwanza ni KDL 131E.Mabasi haya yanaelekea sehemu mbalimbali ili kuwasafirisha abiria.

Katika usafiri wa uma watu hutumia mabasi, piki piki, au wanao tembea kwa mguu. Mfano tuna basi la Veteran, aina ya MetroTrans, pia tuna polisi wa trafiki ambao husaidia kupunguza mlolongo wa magari kwa kuelekeza madereva kwa utaratibu.

Magari ya uma ya aina ya dala dala ya shirika la kukena, yameegeshwa barabarani. Magari haya yana mabango yanayoelezea sehemu mbali mbali wanayoenda watu. Mfano kuna gari linaloenda Nakuru, lingine linaenda Karatina, Nyeri na kadhalika.

Hapa ni barabarani. Tunaona magari ya umma, polisi wa trafiki, na pia watu waendao kwa miguu. Mabasi haya, yanaonekana kuenda sehemu moja, na kuwapeleka abiria, katika sehemu mbalimbali wanakoishi.

Magari mawili ya umma aina ya daladala yameegeshwa barabarani. Magari haya ni la shirika la Beaverline, yamepakwa rangi nyeupe na juu kuna mabango yanayoonyesha kwamba magari haya yanaenda Mombasa, Mtwapa, Mavueni, Kilifi, Malindi na kadhalika.

Kati ya vyombo vya usafiri tunayaona mabasi ya umma yenye rangi tofauti tofauti mfano kuna basi la zambarao mengine ni ya rangi ya samawati, rangi ya kijani. Pia tuna mabango yanayoeleza sehemu mbalimbali wanaoenda watu. Tunawaomba watendaji kwa miguu ama wanaotembea kwa miguu pia wakienda sehemu mbalimbali.

Basi la umma la Tawakal lililotiliwa rangi ya machungwa linaonekana kuwa na ukubwa wa kiasi nzuri ili wateja kadha wa kadha wataweza kutoshea. Pia tunaona mkokoteni na wanaume wawili ambao wanasafirisha mizigo yao.

Basi hili la umma, la aina ya Enabled Shuttles , limepakwa rangi ya waridi, kijivu na pia zambarau, limeegeshwa kwenye barabara, na tunamwona abiria mmoja, ambaye analiabiri, gari hili, kando yake, kuna kibango kinachoonyesha, sehemu anayoenda watu.

Mabasi haya mawili, yeliyoegeshwa barabarani, ni moja wapo ya aina ya vyombo vya uma vya usafiri. Basi moja limepakwa rangi ya kijani kibichi na limeandikwa perfect na lingine limeandikwa Mombasa hadi Nairobi. Mabasi haya huwasafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Basi hili, la aina ya Metro Trans, linaonekana bado lipo kwenye usukani, utingo naye amesimama kwenye mlango, akijaribu kuwashawishi, wapita njia ambao labda wangeweza kuabiri gari hili, pia tunawaona abiria wengine ambao tayari wameshaketi ndani ya gari, tayari kusafirishwa, kwenye sehemu mbali mbali wanakoishi.

Kati ya vyombo vya usafiri kuna basi hili la umma lililo na rangi nyekundu, nyeusi, njano, samawati. Lina michoro mbalimbali na nambari yake ya usajili ni KBY245A. Gari hili lina mabango au vibandiko vinavyoonyesha sehemu mbalimbali wanakoenda watu.

Mbele ya uzio huu wa waya, tunaona gari moshi. Gari moshi ni aina ya vyombo vya umma vya usafiri. Limepakwa rangi nyeupe, waridi na haradhali njano, lina madirisha mengi. Abiria wengi sana huweza kutumia gari moshi ili kusafirishwa kutoka sehemu mmoja hadi nyingine.

Magari ya umma aina ya matatu, yameegeshwa barabarani, na yana mabango juu yake, ambayo yanaelezea kwamba, abiria wake wanaenda Nakuru, Karatina, au Nyeri, mabango haya yanawasaidia abiria, wasiweze kukanganyika.

Daladala ya chama cha ushirika cha Muna Supreme, ina vibango viwili vilivyo juu yake. Vibango hivi, vimeandikwa sehemu mbalimbali wanapoenda watu, mfano, Narok, Bomet, Kaplong, Litein. Ndani ya daladala hii, kuna mizigo ambayo imeshapakiwa. Pia, watu wameshakalia viti vyao, tayari kung'oa nanga.

Magari ya umma, aina ya matatu, yameegeshwa barabarani. Kuna moja lenye bango, linaloelezea sehemu mbalimbali wanakosafirishwa abiria, mfano kuna Kericho, Kisumu, na pia wanaoenda Kakamega.

Hapa ni katika barababara ya umma, tunawaona polisi wawili ambao wamevalia koti za kijani kibichi, wakiwa wamesimama kando ya barabara. Pia tunaona taa za trafiki zinazowaongoza madereva wanapofuata sharti ya rangi flani.

Tuna magari mawili ya umma, daladala lililotiwa, rangi nyeupe, na tuna basi la Narcos , katika basi la Narcos , tuna utingo ambaye, amevalia sare, ya rangi ya kahawia nyekundu, au pia, tunaweza kuiita, rangi ya damu ya mzee, anaonekana kufanya kazi yake kwa bidii sana.

Katika kituo cha basi, mabasi tofauti tofauti yameegeshwa ilikuwasubiria abiria na kuwasafirisha katika sehemu tofauti tofauti. Basi hili lenye rangi ya samawati la Metro Trans lina kibandiko ambacho kinaonesha maeneo tofauti tofauti ambako basi hili linaelekea. Vile vile, kibandiko hicho pia kinaonyesha nauli ambayo inahitajika kulipwa na abiria tofauti.

Kati ya vyombo vya usafiri tunaona mabasi mawili yenye rangi tofauti. Basi moja lina rangi ya samawati na lina aina ya Metro trans, gari lingine lina rangi ya njano kuna bango au kibandiko kilichoandikwa sehemu mbali mbali wanakokwenda watu.

Haya ni mabomba ya maji, mabomba haya yana rangi nyeusi na mistari ya samawati. Mabomba haya hutumika katika usambazaji wa maji, kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa wakaazi mbalimbali.

Duka hili, linatumika katika usambazaji kwa maji yaliyosafishwa, kuna picha nyingi, zilizobandikwa, ilikumchochea au kumshawishi mnunuzi wa maji haya. Tunaona chupa, zilizotiliwa maji, ili kuhifadhiwa, tayari kununuliwa na wateja.

Katika usambasaji wa maji watu hutumia vitu mbalimbali kwa mfano tunaona mfereji wa chuma na paipu iliyo na rangi ya bluu na pia nyeusi. Usambasaji huwasaidia wakaazi wa eneo fulani kufanikisha shughuli zinazotumia maji, kwa mfano, umwagiliaji wa mimea na pia kusafisha.

Katika kuhifadhi mazingira, vitu ambavyo labda, zinaweza kutajwa kama taka, mfano chupa za plastiki, huenda zikaweza kutumiwa tena, kama tunavyoona kampuni fulani imeweza kupakia maji, ili kusambazia wateja wake.

Taka za plastiki za vifaa mbalimbali zimetapakaa ovyo kando ya mto huu, kuna mifuko, karatasi za kupakia bidhaa, chupa na kadhalika. Baada ya muda si mrefu, maji haya huenda yakawa maji taka, kwani wakaazi wa eneo hili hawajazingatia kuhifadhi mazingira au njia nzuri ya kutupa taka hizi.

Haya ni mabomba ya maji yamepakwa rangi nyeusi, ni ya chuma kwani tunaona kuna mengine yana kutu. Mabomba haya hushikanishwa ili kuweza kusambaza maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.